Mtu ambaye ako kwenye gari amevalia suti nyeusi, mtu huyu anatabasamu, gari nyeusi ipo kando yake na imefunguliwa kioo.

Magari ambayo yapo uwanjani yameegeshwa kwenye uwanja ambapo kuwa watu ambao wanatembea kwenye uwanja. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti.

Matunda aina ya ndizi ambayo imeiva. Matunda hizi kuna yenye imeiva na kuna yenye iko na rangi ya manjano. Kuna yenye iko karibu kuharibika na kuna ngine yenye bado imeiva pande moja.

Soksi ambazo zinatumiwa kuuzwa soksi hizi zimewekwa kwenye sehemu moja. Soksi hizi ni za watu ya kutoka wadogo hadi wakubwa na zina rangi tofauti.

Duka ambayo ni la kuuza maziwa . Kuna mtu ambaye anasimama mbele ya duka akinunua . Kwenye duka kumechorwa ng'ombe na imeandikwa Kieni Dairy Products.

Soko ambapo kuna uchafu mingi mno. Kuna mboga kando yake, mboga ya aina ya kabeji na kuna watu ambao wananunua.

Gari ambayo inatumika kubeba maabiria, gari hili nila rangi jeupe limefunguliwa mlango na linawaka taa na pia lina magurudumu nyeupe na nyeusi.

Hii ni posta ya bima ya nyumba ,kuna nyumba ambayo imevalishwa kofia nyekundu katikati ya posta hii wametumia maandishi nyeusi kuandika maneno.

Huku ni soko ambapo vitu vingi vinauzwa. Kuna pilipili hoho, kuna nyanya na kuna vitunguu. Kuna mama ambaye anatoa minji ,na kuna watu ambao wananunua pia.

Viatu ambavyo ni vya kuuza. Viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Vingine hata vimefungwa eeh kuna viatu mbali mbali. Kuna viatu ya rangi ya manjano, kuna viatu ya rangi nyeusi eeh nyekundu, kuna viatu ya rangi nyeusi pia.

Kiwanda cha kampuni ya kutengeneza basi. Kuna mabasi amengi ambayo inatengenezwa. Mabasi hizi hazijamalizika kutengenezwa.

Gari kubwa sana ambayo ni ya rangi ya nyeusi. Gari hili liko katika ukumbi wa maonyesho. Gari hili lina magurudumu ambayo ni ya rangi ya kijivu. Gari hili ni la rangi nyeusi pia.

Hapa ni soko, watu wananunua vitu mbalimbali, kuna mboga, kuna muuzaji ambaye anamuuzia mnunuzi na kuna watu ambao wanatembea kwenye soko.

Kifaa ambacho kinatumiwa kwa simu hili kuangalia kibaki ambacho kimebaki kwa simu. Iko na mahali pa kubonyeza hili kutuma pesa , kulipa ,kutoa pesa na kununua airtime .

Magari ambayo yameegeshwa kwenye duka ambayo ina magari mengine juu yake. Magari haya yana rangi mbalimbali. Magari haya ni ya aina mbalimbali.

Magari ambayo yapo katika yard ya magari, ambapo magari mengi yameegeshwa hapo. Pia kuna magari ya rangi tofauti tofauti.

Poster ya bima ya afya ya CIC.Kuna familia ya watu watatu. Baba ameshikilia tarakilishi kwenye paja lake. Mama ameshikilia mtoto.

Bima ya afya ambayo kuna watu watatu familia. Kuna baba, kuna mtoto na kuna mama. Hapa wana furaha.

Duka ambayo imepigwa rangi ya samawati, iko na beli ya kubeba vitu pia kuna kreti ya soda ambayo iko nyuma ya nyumba hiyo kuna ya duka hiyo. Kuna vitu mingi katika duka kama vile vinywaji na vitu vingine.

Magurudumu ambayo ni ya magari yamechorwa chorwa ili kuwezesha gari kushika chini vizuri, yamepangwa pangwa na ni mingi mno.

Kuna nyanya pamoja na viazi zimefungwa kwenye kifungo vyekundu pia imeekwa juu ya meza.

Pesa aina ya sarafu ambavyo ni vya shilingi mbao na vingine ni vya shilingi kumi. Hivi vimewekwa pamoja vya shilingi mbao vina na rangi ya majano kwenye katikati na vya shilingi kumi vina rangi.

Noti ya shilingi elfu moja pesa taslimu ya nji ya Kenya. Noti hili moja limeshikiliwa kwenye mkono. Kwenye noti imechorwa bunge kuu la nji ya Kenya.

Sakafu ambayo ipo imepigwa rangi ya nyekundu na kuna viduka ambavyo vipo, moja ya mlango wa duka imepigwa rangi ya kijani na imeandikwa M-Pesa.

Nguo ambayo inauzwa katika soko. Nguo zimewekwa juu ya meza na zingine zimewekwa kwenye kibanda juu na kuna watu ambao wanatembea katikati wakiangalia ama kuchagua nguo hizo za kuuzwa.

Viatu ambazo zimepangwa kulingana na jinsi ilivyofungwa. Kuna viatu ya rangi mbalimbali. Kuna viatu ya rangi ya samwati. Kuna viatu ya rangi nyeupe. Kuna viatu ambavyo ni vya rangi ya kijivu.

Posta ya bima ya magari yenye jina Letgo. Kuna gari ambacho kinaonekana kupitia kwa kioo cha gari lingine. Posta hili lina rangi ya kijani.

Noti ya shilingi elfu moja, pesa taslimu ya Kenya, ambayo imeshikiliwa na mkono. Noti hii inamchoro wa jengo kuu ya KICC na pia kuna noti ya hamsini ambayo iko chini ya meza.

Vitunguu ambavyo vimefungwa katika vifungu vikubwa. Vitunguu hivi vinatolewa kwenye lori ambayo inatumiwa kubeba vitunguu hivi. Kuna watu ambao wanaangalia vitunguu hivi.

Gari ambayo yameegeshwa ama yamepakiwa kwenye kiwanja. Kuna magari mingi ambayo yameegeshwa humu. Pia kuna gari ya rangi ya kijivu, ingine ni ya rangi jekundu. Katika kiwanja mna miti pia.

Haya ni bunda la noti ya shilingi elfu moja, pesa taslimu ya nchi ya Kenya. Pia kuna noti ya shilingi mia tano. Noti hizi zimeshikiliwa kwenye mkono na zimechorwa mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa.

Magari ambayo imo katika ukumbi wa maonyesho. Magari haya yamepakiwa wakiangalia, wakiangalia pande moj. Magari haya ni ya rangi mbalimbali.